Sakafu hii ni ya rangi ya maziwa kuna chapisho lililo la samawati kando yake, kuna jumba lililo na paa la kijivu kando yake, kuna nyasi na majani yaliyo ya kijani kibichi.

Vyumba hivi viwili vya udongo vimetengenezwa na nyasi. Nje yake kuna watu wawili wanaopita na nyuma yake kuna nyasi na kichaka cha kijani kibichi.

Gari moshi hili limesimama lina rangi tofauti zambarau, machungwa, nyeupe, manjano na watu waliosimama nje yake na lina madirisha.

Maji haya ni ya samawati, kuna boti iliyo na watu na mitungi ya manjano. Kando yake kuna msitu ulio wa kijani na mchanga wa krimu.

Majengo haya ya rangi ya kahawia. Juu yake kuna basi lililoandikwa Cool, na kando yake kuna gari aina ya Probox lililo jeupe na mtu aliyesimama.

Kuna vyumba vyeupe vilivyo na mabati mekundu na vichaka vilivyo vya rangi ya kijani kibichi, juu yake kuna mawingu ya samawati na meupe.

Bahari hili, lina jengo la matofali na kando yake, kuna boti za aina tofauti. Na katika upande mwingine kuna vyumba, na miti ya kijani kibichi.

Barabara hizi tatu ni za lami kando yake kuna majumba na nyasi na msitu ulio na miti ya kijani kibichi na mawingu yaliyotanda ni meusi.

Bahari hili la samawati kuna mtu aliye kando anayesafisha na ufagio, kwa mbali kuna watu wanaonekana na kando yake kuna jumba jeupe na miti iliyo rangi ya kijani.

Jengo hili lina watu wengi. Mbele yake kuna misalaba miwili na mtu aliyevaa sare nyeupe. Na kuna wengine wawili waliovaa sare nyeupe na rangi ya manjano.

Jengo hili jeupe lina maandishi ya manjano, Enter His gates with thanksgiving. Nje yake kuna nyasi na miti ya kijani kibichi na sakafu ni ya rangi ya maziwa.

Mtu huyu amekaa kwenye kiti cha kijani, nyuma yake kuna ukuta na magari yaliyosimama na kuna miti ya kijani kibichi.

Beachi hili lina vibanda vilivyo na nyasi nyeusi. Kando yake kuna majani ya kijani na takataka nyeusi na kuna mtu aliyevaa shati la samawati.

Mtu huyu amevaa suti la samawati na tai ya manjano, shati jeupe na miwani, ako katikati ya bendera na amebeba biblia mkononi mwake.

Bahari hili lina rangi ya samawati, lina mawimbi na ndani yake kuna boti mbili zilizosimama na juu angani kuna mawingu meupe.

Jengo hili jeupe juu yake kuna tandarua ya blue kando yake geti jeusi na nyumba lililoandikwa Coins nyuma yake kuna mti ya kijani kibichi.

Mashabiki hawa walio hapa wamekalia viti za samawati. Wamevalia sare tofauti tofauti huku wakingoja mchezo.

Bahari hili ina maji ya samawati na lina mawimbi. Kando yake kuna banda lililo na paa la kijivu na miti na kichaka kilicho kijani kibichi.

Bahari hili lina maji ya samawati na lina mawimbi. Kando yake kuna mchanga wa rangi ya maziwa na uchafu ulio mweusi kuna miti na nyasi za kijani kibichi.

Bahari hili lina maji ya samawati kando yake kuna mchanga wa rangi ya maziwa na mtu aliyesimama amevaa nguo nyeupe na ya samawati.

Bahari hili lina takataka zinazosukumwa na maji, za rangi nyeusi na kando yake kuna miti miwili, na mchanga ni wa kijivu.

Mchanga hu wa kahawia na madafu yaliyo ya kijani na kando yao vijiti na takataka zilizotapakaa.

Bahari hili lina maji ya samawati. Ndani yake kuna boti lililo nyeupe na watu wanaoogelea wana tairi nyeusi.

Bahari hili la maji ya samawati na kuna mawimbi. Kando yake kuna mchanga uliyo wa rangi ya maziwa na juu yake ni mawingu yaliyo ya buluu.

Feri hili la samawati iko juu ya bahari linavukisha watu, na ndani yake kumewaka taa. Nyuma yake kuna kichaka kilicho cha kijani kibichi.

Jengo hili ni la mawe ya kijivu. mlango wake ni wa kijani. Kando yake kuna mti uliokauka na angani kuna mawingu ya samawati.

Watu hawa wamevaa barakoa. Wengine wamesimama na wengine wameketi. Wako karibu na mhudumu aliyevaa sare imeandikwa Huduma Namba na ana tarakilishi. Kando yake kuna karatasi.

Jumba hili ni jeupe kando yake kuna bahari ya samawati na boti na meli zilizo ndani kwa umbali kuna kichaka kilicho na rangi ya kijani kibichi na angani kuna mawingu ya rangi ya samawati na nyeupe.

Jengo hili kubwa, ni jeupe. Kando yake, kuna miti iliyopandwa ambayo ni ya kijani kibichi. Na sakafu yake ni ya kahawia, na kwingine kuna rangi nyekundu na nyeupe.

Kuna mtu aliyevaa sare nyeupe. Ameinua mkono. Kando yake ni mtu aliyevaa koti ya samawati na suruali nyeusi. Mbele yao kuna watu wengi waliokaa.

Bajaji hili ni la manjano, dereva amevalia shati nyekundu na ya samawati na kando yake kuna majani na nyasi ya kijani kibichi, barabara ni la lami.

Jengo hili ni la rangi ya green na zambarau bkando yake kuna bajaji la manjano. Na kuna watu wanaotembea, na gari zilizosimama.

Barabara hili la lami lina gari zinazopita na pikipiki na pembe za rangi ya maziwa na kando yake kuna nyumba nyeupe iliyo na rangi ya samawati kando.

Sanduku hizi ni za aina tofauti. Kuna iliyo na maandishi meupe imeandikwa, HAMBURG SUD nyingine ina maandishi ya manjano iliyoandikwa, TOUAX na imebeba mizigo ya aina tofauti.

Bahari hili lina boti nne zilizo na rangi za aina tofauti. Kando yake kuna ukuta wa matofali, na majani ya kijani kibichi. Na kwa umbali, kuna nyumba zilizo za ghorofa.

Ndege hili ni la rangi nyeupe na nyekundu limeandikwa maandishi meusi 5YCYC . Chini yake kuna mtu aliyesimama na kando yake kuna jengo.

Barabara hili la lami ina gari mbili nyeupe na bajaji la manjano lililoandikwa, God is Love na kuna dereva ndani. Nyuma yao kuna mtu aliyevaa shati la pink na suruali la cream .

Bahari hili na mawingu ni ya blue . Kando yake mna takataka nyeusi na miti na nyasi za kijani kibichi na mti uliosimama.

Mwanamke huyu amevalia miwani, na mtandio mweusi. Amesimama katikati ya bendera, nyuma yake ni ukuta ulio wa rangi ya maziwa.

Jengo hili limezingirwa na ukuta wa matofali ,kando yake ni barabara iliyo na gari nyeupe na nyasi na miti ya kijani kibichi na watu wanaopita.

Feri hili na bahari ni la rangi ya samawati, lina pikipiki zinazotoka na juu yake kuna watu waliosimama. Kando yake kuna vyumba na miti ya kijani

Watu hawa wameketi wana tarakilishi nyeusi, mbele yao kuna viti vilivyo vya rangi ya kijivu na maandishi yaliyoko ni ya kijani kibichi na mekundu.

Banda hili lina viti na meza nyeusi. Kando yake kuna watu waliokaa, na bahari liko kwa mbali la rangi ya samawati. Na miti iliyoko ni ya rangi ya kijani kibichi.

Nyumba hii ni nyeupe ina maandiko yaliyo andikwa, Karibu Amu Tamu. Kando yake, kuna viti vilivyovyekundu na kwa mbali kuna watu wengi wanaoongea.

Viumba hivi viwili vyeupe vina mabati ya rangi nyekundu. Kando yake kuna miti na nyasi iliyo ya kijani kibichi, na kuna taa iliyokatika uwanja na barabara yake ni ya rangi ya maziwa.

Jengo hili jeupe liko katikati ya miti iliyo ya kijani kibichi. Kando yake kuna mchanga wa rangi ya maziwa, na takataka zilizo nyeusi.

Mashabiki hawa wamevaa sheti, zilizo za manjano. Zimeandikwa maandishi meusi, yliyoandikwa Tusker. Na wanakaa kushabikia timu yao.

Barabara hili la lami, kuna watu wengi wanaotembea. Na kando yake mna takataka zilizo kwa pamoja na kuna miti ya kijani kibichi na magari meupe yanayopita, na nyumba kando yake.

Bahari hili lina maji ya buluu na boti lililo ndani yake kuna mtu anayetembea na kando yake takataka na boti lililoharibika na mti ulio wa kijani kibichi.

Mtu huyu amevalia kofia nyeusi, koti nyekundu na short ya samawati amemshika mbwa kwenye kamba aliye wa rangi ya kahawia, wanatembea kwenye beach , kando yao kuna miti na kichaka ya kijani kibichi.

Bahari hili lina feri tatu lenye linaenda na zingine mbili zakukuja moja imebeba magari nyingine imebeba watu, na nyuma yake kuna majumba makubwa meupe.

Bahari hili lina rangi ya samawati inayofanana na mawingu na pia jua linaonekana kuchomoza na rangi ya manjano.

Ndege hili cheupe lina maandishi ya samawati yaliyoandikwa tecno. Kando yake kuna mti ulio wa kijani na mti ulio wa stima. Kwa mbali kuna mawingu meupe.

Wachezaji hawa wamevaa sare za kijani na wengine za manjano. Wana mpira, na nyasi ni ya kijani. Kando yao kuna watu wengi waliokaa.

Jengo hili la matofari lina mabati ya samawati na mlango na limeandikwa A HOUSE OF PRAYER FOR ALL NATIONS, nje yake kuma miti ya kijani na mengine ni ya zambarau.

Bahari hii ina majii ya samawati na boti mbili zinazo pita na watu kando yao kuna kichaka kilicho na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Bahari hili la maji ya samawati lina boti lililoandikwa, Fatti Vostri na watu waliosimama ndani kando yake kuna watu walio ndani ya maji.

Jengo hili limeandikwa "Karibu Mavuno Church", lina watu waliokalia viti vyeusi na aliyesimama mbele yao amevaa shati jeupe na suruali jeusi.

Mtu huyu aliyevaa kanzu nyeupe ako ndani ya bajaji lililo na rangi ya machungwa. Kando yake kuna jengo lililo nyeupe na nyuma yake kuna gari lililo la kahawia.

Watu hawa wako kwenye boti, watatu wamekaa, mmoja amesimama. Kando yao kuna msitu ulio wa kijani na maji haya yanaonekana kuwa meusi.

Jumba hili ni la rangi ya kahawia, kando yake kuna mti ulio wa kijani kibichi na chini yake kuna bajaji lililo la rangi ya machungwa na juu kijivu. Kuna mtu aliye ndani.

Mawingu na maji ya bahari hili ni ya samawati. Kando yake kuna mchanga wa rangi ya maziwa na vyumba vilivyo vyeupe. Kuna kichaka cha kijani kibichi.

Feri hizi mbili ni za blue , ndani yake zina watu na magari. Kando yake kuna misitu ulio wa kijani na ndege anayepita mweusi.

Mahali hapa kuna feri mbili, moja ina magari, ingine ina watu na kando yake kuna vibanda na miti iliyo ya kijani kibichi, nyuma yake kuna nyumba kubwa.

Ndege hili jeupe limewasili kuna watu wanaotoka ndani wengine wanasimama njee na kando yake kuna nyasi na miti ya kijani kibichi.

Bahari hili linaonekana kuwa na mawimbi. Kando yake kuna takataka nyeusi, na watu walio kwa mbali na karibu ambaye amevaa shati la samawati na kofia. Na kuna msitu ulio wa kijani kibichi.

Watu hawa wameinuwa mikono wanakaa kusherekea na nyuma yao ni chapisho lililochorwa mchezaji na mbele yao kuna bendera lililo na rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Mawingu haya meupe yana jua linalo chomoza la manjano. Chini yake ni bahari iliyo na boti na kando yake ni mchanga ulio wa rangi ya maziwa.

Brabara hili lina watu wengi, kando yake ni vyumba virefu vinavyoangaliana. Kuna gari nyeupe inayopita na nyuma yake kuna baiskeli na mkokoteni.

Miti hii mirefu ya kijivu ina matawi ya kijani kibichi na madafu na mawingu yaliyo meusi.

Ndege hili cheupe lina maandishi ya samawati yameandikwa "Tecno" na kando yake kuna nyaya za stima na mbele yake kuna mti uliokauka.

Kuna feri mbili za rangi ya samawati zilizosimama. Zina magari na watu, upande mwingine kuna banda lililo na baa la samawati na kichaka kilicho cha rangi ya kijani kibichi.

Nyumba hii nyeupe ina mabati ya rangi nyekundu, imezingirwa na miti na kando yake kuna nyasi nyeusi na barabara iliyo rangi ya kahawia.

Wachezaji hawa wanacheza mpita wakiwa wamevaa sare ya kijivu na ya buluu, wamevalia viatu vyeupe na mwengine ya kijani huku watazamaji wakiwaangalia wanapocheza.

Jengo hili la kahawia limeandikwa Masjid Amani. Baisha pale. Nje yake mna gari mbili za kijivu na watu wanaotembea.

Kwenye bahari hili mtu aliyesimama amebalia shati ya buluu na kuna majani ya kijani kibichi kwenye mchanga wa kijivu kuna zilizosukumwa na maji takataka zilizo sukumwa na maji.

Watu hawa wengi wamebeba kila mmoja begi lake na wanaingia katika jengo hili jeupe lililoandikwa, Karibu Malindi.

Jengo hili jeusi la maandishi yalioandikwa, Mavono Church, Mombasa na mnara wa rangi nyeupe na machungwa watu wamesimama na viti vina rangi ya kijani

Ofisi lililoandikwa huduma centre GPO Nairobi, lina watu tofauti tofauti wakiwa wamepanga foleni, wengine wameketi wakiwa na mifuko yao huku wakingoja.

Bahari hili ina watu wengi wanaotembea kwa mchanga wengine wakiwa ndani ya maji. Kuna boti lililosimama ndani ya maji.

Majengo haya ni makubwa na barabarani kuna gari zilizo za machungwa na zingine nyeupe na kuna watu wanaotembea.

Jengo hili kubwa ni nyeupe na kuna lori lililobeba mzigo limeandikwa, Heavy Lift na tandarua lililo la blue .